Jaji mkuu na rais wa Jamuhuri ya Kenya waonekana Ikuluni .Hii ni baada ya kutoa shughuli za kikazi. Wanaonekana wenye furaha nyusoni zao. Rais amewashiria saa mkononi.

Wachezaji wako uwanjani wameshikana kujumuika katikati ya uwanja. Wanasikiza maono ya kocha ambaye amevalia nguo tofauti na ile ya wachezaji. Kule juu kuna viketi ambavyo havina watu .